Mkono umeshikilia noti kadhaa za alfu moja ya Kenya. Kwenye noti hiyo, tunaeza kumwona, mzee hayati Jomo Kenyatta ,akiwa ameketi. Kando yake kuna jengo la gorofa ambalo linaonekana.

Eneo hili linaonekana kuwa eneo la soko. Kuna wanunuzi na wauzaji. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile, machungwa, pilipili, parachichi, nanasi, nyanya na vitunguu.

Tangazo kutoka kampuni ya bima ya Madison linaonekana . Kwenye tangazo hilo wanasema tunaelewa umuhimu wa kujichunga wewe na uwapendao nunua bima ya ajali leo.

Mkufu, pete na shangili ambazo zimetengenezwa na shanga zimening'inizwa katika kibanda ambacho kimetengenezwa na mbao na mabati. Mikufu, shanga hizo ni za rangi tofauti kama vile kuna pinki , manjano, nyeusi, nyeupe.

Kibanda kilichotengenezwa na mbao, ambacho kimetandikwa gunia, kinaonekana kikiwa kimebeba chakula. Tunaweza kuona nyanya ambazo zimeiva na zile ambazo hazijaiva. Kuna kitunguu na kuna viazi.

Mwanaume mmoja anamwaga maziwa kutoka kwenye mtungi kwenda kwa kikombe, mwanaume huyo amesimama mbele ya ATM ya maziwa, ATM hiyo ina rangi ya buluu .

Rapurapu za rangi ya nyeusi na kahawia zinaonekana zikiwa zimening'inishwa kwenye kamba. Chini yake tunaweza kuona mwanaume ambaye amevaa shati ya rangi nyeupe na suruari ya jinzi.

Tangazo la bima, kutoka kampuni ambayo inajiita, Bima Rahisi Kenya linaonekana. Kwenye tangazo hilo, kuna picha ya pikipiki mbili. Pikipiki moja, ikiwa imebeba watu wawili wanaoonekana kuwa ya jinsia ya kiume.

Lori ambalo limeegeshwa, linaonekana likiwa limebeba magari madogo matano, ya rangi nyeusi kwenye trela yake. Gari hili, limesimama mbele ya chumba kinachoonekana kuwa cha kuuzia magari.

Noti za Kenya za shilingi mia mbili na shilingi hamsini zinaonekana zikiwa kwenye meza. Kando ya noti hizokuna shilingi za ishirini ambazo zimewekwa kwenye kifungu.

Picha ya mwanamke mmoja inaonekana ikiwa katika tangazo la bima la afya la kampuni ya jubilee. Tangazo hilo linasema unaeza kulipia bima hio kwa pesa ya idadi ya chini kama vile elfu sita mia mbili, kwa mwaka mmoja.

Duka linalouza bidhaa za reja reja linaonekana likiwa limefunguliwa, tunaweza kuona bidhaa mbali mbali kama vile vinywaji, kuna karatasi ambayo imeandikwa Mpesa ambayo imening'inishwa.

Samaki wakubwa mbalimbali ambao wamekaushwa kwa mafuta, wameekelewa juu ya sanduku ambayo ni la rangi ya kijani, sanduku hilo limetengenezwa na vyuma, kwa upande mwingine tunaweza kuona mtu ambaye anaonekana kama kuwa ni mwanamke akiwa ameshikilia chombo ambacho kinaonekana kama sinia ya chuma.

Magari ya rangi tofauti kama vile kijivu, buluu na machungwa na kijani kibichi yanaonekana kuwa yameegeshwa katika chumba ambacho kinaeza kuwa cha kuuzia magari.

Mtu mmoja anaonekana akiingia katika mlango ulio funguliwa wa duka la Kieni ambao unauza bidhaa za maziwa, nje ya mlango huo kuna mkebe wa chuma ambao unatumika katika usafirishaji wa maziwa.

Lori ya rangi nyeupe inaonekana ikiwa imebeba gari ndogo la rangi ya bulu kwenye trela yake, lori hili linaonekana likisafirisha gari hilo kwa lami.

Mikono miwili inaonekana ikiwa imeshikilia noti za Kenya za zamani za elfu moja . Kwenye noti hizo tunaweza kuona hayati mzee Jomo Kenyatta.

Duka ndogo ambalo liko kando ya barabara limefunguliwa. Tunaweza kuona friji ambayo ina vinywaji kwa karibu na lango la duka hilo. Duka hilo linaonekana kuuza bidhaa za rejareja.

Mwanaume mmoja, anaonekana akiwa ameshikilia sikio lake. Kuna vibanda tofauti kando ya huyo mwanaume, ambavyo vinauza vyakula. Tunaeza kuona matunda, vitunguu, parachichi, ndizi ambazo zimening'inishwa.

Duka ambalo lipo katika jengo lililo karibu na barabara limefunguliwa. Lango la duka hilo limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina maandishi ya MPESA.

Mtu mmoja ambaye amevaa surupwenye ya rangi ya kijani na fulana ya rangi nyeupe anaonekana akitembea kwenda kwa duka moja iliyofunguliwa mlango. Mlango mmoja ambao inaonekana ni ya umepakwa rangi ya kijani.

Tangazo kutoka bima ya Amacco linaonekana, kwenye tangazo hilo kuna maandishi yanayosema maumivu yanaweza kupata wakati wowote lakini haimanishi kupona wafaa kukuletee shida za kifedha.

Tangazo za bima za pikipiki kutoka kampuni ya Anziano linaonekana kwenye tangazo hilo kuna picha ya pikipiki kuna anwani, kuna maelezo ya vile unavyo lipa hili uweze kupata bima hii.

Gari ya rangi ya kijivu limeegeshwa katika ardhi iliyo na lami, mazingira haya yanaonekana kuwa makaazi. Kando yake kuna miti iliyopandwa ya aina tofauti.

Tikiti maji za ukubwa tofauti zinaonekana zikiwa zimewekelewa pamoja, kando yake kuna maembe ambayo ni ya rangi kibichi kuashiria kuwa hayajaiva, kuna machungwa upande mwingine yote haya yamewekelewa juu ya kibanda.

Michoro ambayo imetengenezwa na mawe ya sabuni inaonekana ikiwa imeninginizwa juu ya ukuta, tunaweza ona michoro ya pundamilia, simba, ramani ya Kenya.

Lori kubwa ambalo linatumika katika usafirishaji wa magari mapya linaonekana likiwa limeegeshwa, upande wa juu wa Lori hilo tunaweza kuona magari matatu ya rangi nyeupe na nyeusi.

Mkono umebeba noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya. Kwenye noti hizo, tunaweza kuona jengo la ghorofa ambalo ni la rangi nyeupe.

Magari kadhaa mengi yao yakiwa katika rangi ya kijivu, ambayo haijakolea. Yameegeshwa katika uwanja ambao una waya wa mwiba, ambao umelala chini. Katika upande mwingine, tunaona hema za rangi nyeupe.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi na nyeupe ambayo yanaonekana kuwa mapya yamepangwa kwenye mstari, magari haya yanaonekana kuwa yamepangwa kwenye sakafu ya lami.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yanaonekana yakiwa yamepakiwa katika eneo wazi . Eneo hili lina nyasi ambazo zimekauka na zingine ambazo hazijakauka.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inaonekana. Kwenye noti hiyo mzee Jomo Kenyatta anaonekana amekiti. Juu yake kuna nukuu la Banki Kuu ya Kenya.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyekundu, machungwa, kijivu, na nyeupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Kando ya magari hayo kuna watu wengi wa rangi zote ambao wanatembea. Kuonyesha kuwa hiki ni chumba cha kuuzia magari na hao ambao wanatembea ni wanunuzi.

Mwanaume, mwanamke na mtoto mchanga ambao wanaonenakana kuwa wa familia moja, wanatabasamu huku wakiwa wanaangalia skrini ya tarakilishi. Mtoto huyu ana nywele fupi na amebebwa na mama yake.

Gari la rangi ya manjano, inaonekana katika kituo cha kuuzia magari, kituo hicho kina madirisha ambayo yametegenezwa na vioo na chuma, madirisha hayo yapo wazi kuonyesha kuwa wanataka mwanga uingie, ili watu wakipita ule upande wanaliona gari hilo.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, blue yanaonekana yakiwayamepangwa katika mstari. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yameegeshwa katika eneo wazi.

Magari ya rangi tofauti kama vile, kijivu, nyeupe, nyeusi na buluu, ambayo yanaonekana kuwa mapya yamepangwa katika mstari. Tunaweza kuona kitu ambacho kinaonekana kama jua kutokana na venye mwangaza unaonekana. Magari haya, yamepangwa kwenye lami.

Vikabu ambavyo vimetengenezwa na mmea ya mlonge, vinaonekana vikiwa vimewekwa kwenye sakafu. Vikabu hivyo vina rangi tofauti kama vile buluu, pinki, nyekundu,

Vipanda aina tofauti vinaonekana baadhi yao vikwa na chakula vingine vikiwa na nguo, naweza kuona chakula kama vile pilipili, ndania, vitunguu, maindi. Juu yake kuna karatasi ambazo zinauzwa na kando yake kuna vitambaa vya rangi tofauti.

Mwanamke mmoja wa dini ya Kiislamu, ameinama chini anachagua chakula. Kando yake, kuna vyakula vya aina tofauti. Tunaweza kuona, mmea wa mahindi, kuna nyanya, kuna matunda, kuna viazi vitamu.

Tangazo ya bima ya imana, ambayo inashughulikia mtu wa tatu pekee yake wa gari ndogo. Mwenye tangazo hili kuna picha ya mwanamke ambaye anataka kuingia katika gari, ambayo ni ya taxi.

Magari matano yameegeshwa katika eneo wazi lenye nyasi. Kwa upande wa kulia, kuna gari la rangi nyeusi lenye magurudumu meusi. Upande wa kushoto tunaliona, lori la Isuzu ambalo ni la kubebea mizigo.

Vibanda kadhaa vinaonekana ambavyo vimetengenezwa kutumia mbao. Kuna nanasi ambazo zinaonekana kuwa hazijaiva, zenye ukubwa, nanasi hizo zimening'inizwa kutumia kamba kutoka kwa paa la vibanda hivyo.

Magari ya aina tofauti yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja, ambao upo katika eneo wazi. Kando ya uwanja huo, kuna miti ambayo imepandwa.

Karatasi ya nembo iliyolipwa ya Anne Oyuga Ann mwenye kitambulisho mbili, 1714193

Gari kadhaa zenye rangi tofauti kama vile, nyeupe, nyeusi na nyekundu zinaonekana zikiwa zimeegeshwa katika eneo la wazi, labda la kuuza magari. Gari hizo zimepangwa katika mistari tofauti.

Jengo ambalo limezeeka kutokana na vile linaonekana. Lina maduka kadhaa chini yake. Duka ambalo tunawezakuona wazi ni duka ambalo lango lake limefunguliwa na lango hilo limeandikwa Mpesa. Kuna mama mmoja ambaye amesimama na amejishika kiuno. Kwenye duka hilo kuna vitu vya urembo ambavyo vinauzwa.

Tangazo la bima la pikipiki kutoka kampuni ya imana , kwenye tangazo hilo kuna picha ya pikipiki ambayo imeanguka chini na ipo katikati ya barabara kuashiria kuwa imepatwa na ajali.

Watu watatu wamesimama mbele ya counter ya kioo, miongoni mwa watu hao kuna mwanamke aliyevaa buibui ya rangi ya pink, nyuma ya counter hiyo kuna mhudumu ambaye anaonekana kutoa huduma za Mpesa.

Marinda ya rangi tofauti yanaonekana yakiwa yameekelewa kwenye vibanda vinavyotumika kuuzia nguo. Vibanda hivyo vimetengenezwa kutumia mbao. Kuna njia pana katikati ya vibanda hivyo.

Mkono wa mtu umeshikilia noti ya Kenya ya shilingi alfu moja, kwenye noti hilo tunaona jengo ambalo haliwezi onekana vizuri kando ya jengo hilo kuna miti ambayo imepandwa.

Viatu vya rangi kadhaa vimening'inshwa katika mti mmoja uliona wa mbao. Viatu hivi ni vya wachezaji wa sketi na ni vya rangi tofauti kama vile blue , nyeusi, pinki, kijani kibichi...

Vyakula aina mbalimbali vinaonekana vikiwa vimetandazwa kwenye meza. Pengine ni vya kuuzwa tunaona vyakula kama vile nyanya, karoti vitunguu, vitunguu saumu pilipili hoho na dania.

Tangazo kutoka bima ya MayFair linaonekana. Tangazo hilo lipo katika rangi kijani kibichi. Kuna maandishi yanayosema maisha yatabiliki, lakini usalama wako si lazima uwe hivyo.

Leseni ya ushuru kutoka kampuni ya kenya revenue authority ya kampuni inaonekana. Maelezo kuhusu kampuni hiyo, mahali inapofanyika, mahali inapofanyia kazi, jengo, taoni na maelezo mengine yamefichwa.

Mikono miwili inaoneka. Mkono moja ukiwa umeshikilia funguo za gari, mwingine ukiwa umenyooshwa kwa ishara ya kuchukua funguo hizo. Chini ya mikono hiyo, kuna kalamu na gari ya kuchezea.

Magari kadhaa yameegeshwa katika eneo wazi, kuna watu ambao wameegesha magari hayo, ambao hawaonekani vizuri. Kando ya eneo hilo kuna miti ambayo imepandwa.

Watu kadhaa wanaonekana wakinunua na kuuza mboga. Mboga hizo zimewekelewa kwenye vibanda vilivyotengenezwa na mbao. Kando yake kuna barabara ambayo mtu anawezapitia ambayo ni ndogo.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi, bluu, na nyekundu yameegeshwa katika jumba lililo na madirisha makubwa. Jumba hili linaonekana kuwa jumba la kuuzia magari.

Matunda ya aina tofauti, yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye kibanda. Matunda kama vile, nyanya, karoti, kitunguu, pilipili hoho, dania, kitunguu saumu, yanaonekana.

Michoro kadhaa inaonekana ya rangi nyeusi, nyeupe na rangi ya dawati ambayo imechorwa kutumia mawe ya sabuni, huku ikiwa imeninginizwa na ingine ikiwa imeekelewa kwenye meza.

Sanduku kadhaa ambazo zimebeba nyanya, za rangi nyekundu kumaanisha nyanya hizo zimeiva zinaonekana . Kuna mwanaume mmoja ameinama anaonekana kukagua nyanya hizo.

Lari la kusafirisha magari madogo, ambayo ni mpya linaonekana. Lori hilo ni la rangi ya machungwa na limebeba lori kadhaa ndogo. Nyuma yake na juu yake kwenye trailer yake.

Magari ya rangi tofauti ambayo yanaonekana kuwa mapya yameegeshwa katika eneo wazi. Magari hayo ni ya rangi kama vile buluu, nyeupe, nyeusi, na nyekendu.

Duka la kuuza vitambaa aina ya vitenge linaonekana kwenye rafu kuna vitenge ambavyo ni vya rangi aina tofauti kama vile kijani kibichi manjano bluu nyeupe nyekundu.

Mlango wa duka unaonekana. Kwenye mlango huo, tunaweza kuona maandishi yanayosomeka kama Mpesa. Tunaweza kuona friji pia, ambayo imebeba vinywaji. Friji hii ina rangi nyekundu.

Kibanda cha kuuza vyakula kinaonekana, kuna matunda mbalimbali yanayoonekana na vyakula vingine. Matunda ni kama parachichi, nanazi, ndizi, maembe, machungwa, kuna viazi vitamu vinavyoonekana pia.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wanatabasamu huku wakiangalia kwenye skrini ya simu. Watu hawa watatu wapo kando ya magari. Mwanaume mmoja amevaa suti ya rangi ya buluu .

Eneo ambalo linaonekana kama soko la kuuza mboga. kando la soko hiyo kuna arbara ndogo ambayo ni chafu. kuna watu kadhaa labda wanunuzi na wauzaji ambao wanaonekana

Tangazo la bima ya kampuni ya Anziano linasema linaweza kutoa bima ya nyumba ndogo. Bima hiyo inaweza kuhudumia wakati kuna moto, vitu zikiwa zimeibiwa.

Watu kadhaa wanaonekana ambao ni wanunuzi na wauzaji wa bidhaa katika eneo wazi ambao linaonekana kama soko, tunaweza kuona machungwa, ndizi, viazi vikiwa vimewekwa kwenye mikebe.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amesimama, nyuma yake na kando yake kuna vibanda kadhaa vya chakula. Tunaona vyakula mbalimbali na matunda kama vile nanasi, ndizi, machungwa, nyanya na vitunguu.

Mhudumu mmoja ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kike anaonekana akipanga bidhaa ya mtindi kutoka kwa kampuni ya Delamere. Mhudumu huyo amevalia koti la maabara la rangi nyeupe ambalo lina nembo ya daima.

Noti za Kenya za shilling elfu moja nne, zinaonekana zikiwa zimeekelewa kwenye meza. Kwenye noti hizi, tunaweza kuona mzee hayati Jomo Kenyatta akiwa ameketi.

Magari kadhaa yameegeshwa katika eneo wazi, kuna watu ambao wamesimama kando ya magari hao wengine wakiwa wameketi, kuna miti ya rangi ya kijani kibichi iliyo kando ya magari hayo.

Mikunga miwili ya ndizi imewekelewa katika mikebe ambayo ni ya rangi nyeupe lakini imekawia kuoshwa , maanake tunaona uchafu uliokolea kwenye mikebe hiyo. Kando yake kuna Kibanda ambacho kuna vitunguu, kuna viazi vitamu kwa umbali pia ambavyo vinaonekana.

Chakula mbalimbali kinaonekana kikiwa kimewekwa kwenye kibanda kilichotengenezwa kutumia mbao, tunaweza kuona karoti, pilipili hoho na viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe ya ukubwa tofauti.

Tangazo ya bima kutoka kampuni ya Jubilee tangazo hili lipo na rangi nyekundu kuna picha ya mwanamke ambaye ameshika mkono huku akiwa ametabasamu tangazo hili linasema kuwa ni la bei nafuu na unaweza lipata hata ukiwa na shilingi mia tano kwa mwezi.

Karai mbili ndogo za rangi ya kijani kibichi zimewekelewa kwenye sakafu karibu na lango la duka ambaye imefunguliwa duka hili linaonekana ni duka ambalo linauza vitu vya rejareja.

Kundi la watu wengi linaonekana, katika eneo wazi linaloweza kuwa soko. Tunaweza kuona magunia aina tofauti. Kina mama wakiwa wameinama.

Magari aina ya SUV's , ambayo yanaonekana kuwa mapya, yamepangwa kwenye msitari katika eneo wazi. Magari haya ni ya rangi ya kijivu, buluu, nyeusi na nyekundu.

Mkono mmoja, unaonekana ukiwa umebeba noti za zamani za alfu moja ya Kenya. Mkono mwingine, unaonekana ukiwa katika harakati za kuchukua pesa hizo. Kando ya mkono huo mwingine, kuna mashine ya kuhesabu pesa.

Magari kadhaa ya rangi tofauti, yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye chumba, kinachoonekana kuwa jengo linalouza magari, kutokana na yale madirisha yake makubwa makubwa.

Lori ambalo lina rangi ya manjano linaonekana likisafirisha magari madogo kwenye treli yake. Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile kijani, nyeusi, nyekundu , nyeupe na kijivu.

Gari ya rangi ya kijani kibichi limeegeshwa katika sehemu iliyo na nyasi ambayo ni wazi, kando ya sehemu hiyo kuna miti ambayo imepandwa, miti hiyo ingine imekauka, ingine ina matawi, nyuma ya gari hilo kuna mwanaume ambaye ameketi.

Magari yanayoonekana kuwa mapya na ya rangi tofauti yameegeshwa kwenye mstari katika kituo cha kuuza magari. Kwenye paa la jengo hilo kuna taa ambazo zimewashwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya kadhaa zinaonekana zikiwa zimeshikiliwa kwenye mkono, kwenye mkono huo kuna noti moja ya mia tano ambayo pia inaonekana, kwenye noti hiyo ya mia tano tunaweza kuona picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta.

Mkono unabonyeza skrini ya simu ambayo ni ya rangi nyeusi. Kwenye skrini hiyo kuna maandishi ya rangi nyeupe. Maandishi hayo yanaweza kusomeka kama vile 'Tuma Pesa', 'Toa Pesa', 'Nunua Salio', 'M-Shwari', 'Lipa na M-Pesa' na 'Akaunti Yangu'.

Viwago vya ubadilishanaji wa pesa, vinaonekana. Kwa mfano tunaweza kuona, unaeza nunua dola moja kwa shilingi mia moja , thelatini na nane. Na unaeza kuuza dola hiyo kwa shilingi mia moja arubaini na nne.

Mlango wa duka umefunguliwa. Kwenye mlango huo tunaeza kuona mandishi ambayo yanasomeka kama saluni. Maandishi haya yameandikwa na rangi nyekundu. Mlango wenyewe umepakwa rangi ya kijani kibichi.

Mtu mmoja ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe, anaonekana amesimama mbele ya kaunta ina kioo. Ndani ya kaunta hiyo tunaweza kuona nyama.

Duka la kuuza maziwa limefunguliwa. Kuna mashine ya kuuza maziwa ambayo inaonekana na kwenye mashine hiyo ,kuna picha ya ng'ombe aliye wa rangi nyeupe na nyeusi na ng'ombe huyo anaonekana akila nyasi.

Aina za viatu kadhaa vinaonekana vikiwa vimepangwa juu ya kitu ambacho kinaonekana kuwa meza, viatu hivyo ni vya rangi tofauti kama vile pinki, buluu, nyeupe, nyeusi, kijani kibichi.

Viwango vya ubadilishaji wa pesa vinaonekana kwenye sikirini ya kitu ambacho kinaweza kuwa kompyuta iliyowekelewa kwenye meza , kuna tarehe na saa ikiwa imeandikwa kwenye kifaa hicho.

Baiskeli limeegeshwa kando la jengo ambalo linaonekana kama duka. Duka hilo, limefunguliwa na mlango wake ni wa rangi ya kijani kibichi, yenye maandishi ya Mpesa.